Tawi la mti wa ndizi lenye chanda kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi zimefungwa vizuri pamoja kwenye tawi. Majani ya mti ya ndizi pia yanaonekana kwenye picha yakiwa yamechakaa.

Shamba kubwa lenye mimea mbalimbali. Kuna miti ya ndizi na mazao mengine madogo madogo, yaliyopandwa katika safu kwenye udongo, wenye rangi ya kahawia. Anga ni angavu na mawingu ni machache.

Mwanamke mweusi mwenye tabasamu akiwa amekaa chini katika shamba la mahindi. Amevaa shati jeusi lenye nembo la Batman kaptura. Mahindi yamekuwa vizuri na kuna mimea mingine midogo midogo ikikuwa chini.

Kwenye bakuli la vioo kuna maziwa yaliyoganda yakionekana kuwa ni matindi au maziwa yaliyoshinikiza kiasili. Uso wa maziwa haya una mabonge madogo madogo yanayoashiria kuganda, hali inayopatikana kuwepo kwa bakteria wa asili wanaosaidia kutengeneza. Rangi yake ni nyeupe iliyokauka yenye mvuto wa maziwa safi.

Katika zizi hili la ng'ombe lenye miti iliyotumiwa kugawa zizi hilo, kuna kijana aliyechuchumaa aliyevaa kofia nyekundu lenye choro nyeupe, shati nyeusi na long'i nyeusi, anaonekana kumkamua ng'ombe wa rangi ya kahawia.

Katika kiwanda hii ya maziwa, Kuna mwanamke aliyevaa barakoa ya nyeusi, kofia nyeupe na ovaroli ya buluu huku akiwa na gambuti nyeupe. Anaonekana kumwaga maziwa kwenye mikopa ya maziwa ya rangi ya jivu. Nyuma yake kuna tangi kubwa ya rangi ya jivu.

Katika zizi hili la ng'ombe la kisasa lenye mabati, lina ng'ombe wengi waliopangana, ng'ombe hao wana tegi ya njano, kuna ng'ombe nyeusi, kuna ng'ombe nyeupe, kuna ng'ombe nyeusi na lililo na spoti nyeusi. Katika zizi hilo kuna watu wanaoonekana kutembea.